Mlinda lango aliyevaa kofia na barakoa ananawa mikono kwenye kituo cha kunawia mikono. Kituo hicho kina ndoo ya samawati yenye kifuniko mwekundu ,bomba la maji na beseni la kunawia.

Watu kadhaa waliovalia suti za kujikinga na kemikali wanaonekana wakitembea kwenye shamba la mimea wakifanya kazi ya kunyunyizia dawa .

Mwanamke mmoja anampa mtoto mchanga chanjo huku mama yake akimlea na kushuhudia tukio hilo la afya. Chanjo hiyo inatolewa kwa uangalifu mkubwa katika mazingira yanayoonekana kuwa kituo cha afya.

Mwanamume aliyevalia shati jeupe la mikono mirefu na suruali anaoenakana akishughulikia chombo cha matibabu.

Hii ni chanjo iliyo kwenye chupa ndogo ya dozi moja ya mililita 0.5, karibu na chupa hiyo kuna sindano ikiashiria utayarishaji wakutoa chanjo hiyo.

Mwanamke aliyevaa shati nyeupe na suruali nyeusi, anaonekana akiwapa mafundisho wanakijiji walio keti kwenye nyasi.

Chupa ya vidonge vya vitamini D3 imelala kando, na baadhi ya vidonge vyenye rangi ya manjano vimetapakaa nje.

Jengo lililobomoka limesimama katikati ya vifusi vingi huku kijana mmoja akiwa amesimama mbele yake akionyesha kitu kwa mkono wake. Anga ni samawati na lina mawingu meupe na miti inaonekana kwa mbali.

Kundi kubwa la watu limekusanyika nje wengi wakiwa wamevalia barakoa kuashiria mkusanyiko wa jamii au tukio la afya . Hali hii inaweza kuwa sehemu ya mpango wa bima ya afya au huduma za afya kwa jamii.

Mtu anashika mkono wa mwingine ambao umefungwa vifaa vya matibabu vyenye nyaya na pedi nyeupe labda kwa ajili yakupimwa fungoli za misuli au neva.

Mwanaume ameketi akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na sare ya samawati. Mkono wake wa kushoto umefunuliwa na mhudumu anatumia sindano kumpa chanjo.

Wataalamu wa miti shamba watatu wamekaa chini, wakiwa wamevalia nguo zenye madoa ya Chui. Mmoja wao anashika mimea wa miti shamba, karibu naoo kuna kikabu chenye umbo wa duara kinachotumika kwa shughuli zao.

Daktari wa macho anamchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa cha kupimia macho. Mgonjwa ameketi mbele ya kifaa hicho na daktari ameketi karibu naye akifanya uchunguzi wa kina wa macho.

Mwanamume amesimama karibu na choo cha nje akiwa amevaa shati lenye rangi nyingi na suruali nyeusi. Eneo hilo linaonekana kuwa kijijini na mimea na udongo unaonekana kwa nyuma.

Mwanamume anapokea sindano kutoka kwa mtaalamu wa afya, aliyevaa nguo za kujikinga na barakoa. Mwanaume huyo naye amevaa barakoa, na anaonekana akishikilia mkono wake mwingine karibu ka kifua chake.

Daktari anashughulikia mtoto mchanga, akiwa amevalia nguo za upasuaji na barakoa, huku msaidizi akisimama karibu na kifaa cha matibabu.

Mwanamke ameketi akipokea chanjo kwenye mkono wake kutoka kwa mhudumu wa afya aliyesimama. Wote wawili wamevaa barakoa. Nyuma yao kuna hema lililowekwa nje na takataka zimetupwa kwenye pipa la manjano lililo karibu na mwanamke aliyeketi.

Chumba cha upasuaji kinaonyesha timu ya madaktari na wauguzi wakiwa wamevalia sare za upasuaji wakifanya kazi juu ya mgonjwa aliyelala kwenye meza ya upasuaji.

Katika shamba la mahindi, kundi kubwa la nzige limevamia mimea, Wakiketi juu ya maganda ya mahindi na majani yake. Wadudu hawa ambao ni hatari kwa mazao wamekusanyika kwa wingi wakionyesha tishio kubwa kwa usalama wa chakula.

Mtu aliyevaa barakoa na mavazi maaulum anatumia kifaa cha kufukiza moshi labda kudhibiti wadudu au kufanya usafi wa mazingira.

Moshi mweusi mkubwa unapaa angani kutoka kwenye gari linalowaka moto likiwa limezungukwa na umati wa watu waliokusanyika kushuhudia tukio hilo. Moto mkali unaonekana ukiteketeza sehemu ya gari hilo.

Huu ni mkusanyiko wa chupa mbalimbali za virutubisho vya vitamini D. Zikiwemo vitamini D tatu. Mbele ya chupa hizo kuna vidonge vya vitamini vya kutafuna vilivyotawanyika.

Mtu aliyevalia mavazi maalum ya kujikinga ikiwemo barakoa na suti nyeupe ,anashughulikia kemikali katika eneo la ghala au kiwanda.

Huu ni mfumo wa kunawia mkono unaobebeka unaojumuisha tanki la maji la kijani kibichi, sinki la kunawia na ndoo ya kukusanyia maji machafu vyote vikiwa vimewekwa kwenye stendi ya chuma.

Mtu mmoja anamsaidia mwingine kufanya mazoezi labda ya viungo, wakiwa wamepiga magoti kwenye mkeka wenye rangi tofauti. Mtu anayesaidia anaonekana kama mtaalamu wa afya labda daktari au mtaalamu wa tiba ya viungo, akimshika yule anayesaidiwa mgongoni.

Katika wodi ya hosipitali ,waziri wa afya anamtembelea mama anayenyonyesha mtoto wake. Watu wengine pia wanaonekana wamesimama karibu na kitanda cha mgonjwa wakishuhudia ziara hiyo.

Huu ni mwonekano wa duka au kibanda kinachouza dawa za asili au miti shamba. Rafu zimejaa mimea na mizizi iliyokaushwa.

Wataalamu wawili wa meno wakiwa wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mmoja wa madaktari hao anashikilia vifaa vya meno mikononi mwake na anafanya kazi kinywani mwa mgonjwa huku mwingine akionekana akimsaidia.

Wataalamu wa meno wanamtibu mgonjwa wao, wote wakiwa wamevaa barakoa na miwani ya kujikinga, daktari yaliyevaa koti jeupe anatumia vifaa vya meno huku mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti cha matibabu.

Mazingira haya yanaonyesha eneo lililokumbwa na maafa makubwa. pengine kutokana na mafuriko au maporomoko ya ardhi ambapo miti mikubwa iliyong'olewa na uchafu mingi vimekusanyika kwenye mto au bonde lililoharibika.

Mkono unamwaga vidonge vya njano kutoka kwenye chupa hadi kwenye kiganja kingine. Vidonge hivi vinaonekana kuwa virutubisho labda vitamini D.

Mzee aliyevaa barakoa anaoenakana akipewa chanjo kwenye mkono wake na daktari. Nyuma yake kuna watu waliosimama kwenye laini.

Mzee mmoja ameketi chini akifanya kazi ya kukata vipande vya mizizi labda kwa matumizi ya dawa za kiasili. Amevalia kofia nyekundu na nguo za rangi nyekundu na kijivu.

Moto mkubwa wa msituni unawaka vikali kwenye mlima ukiteketeza miti na mimea. Miale ya moto mikubwa inaonekana wazi na moshi mzito unapaa angani ukifunika sehemu ya anga.

Mwanamume aliyevaa koti jeupe na barakoa anaoenakana akipanga dawa ndani ya vijisanduku vyekundu.

Daktari wa meno, akiwa amevalia sare za kazi, anasimama karibu na kiti cha matibabu ya meno. Ndani ya kliniki ya kisasa yenye vifaa kamili vya meno na kuta za kijani kibichi.

Wafanyakazi wa Afya Jamii wanatekeleza unawaji mikono kwa umma, wakiwa wamevalia barakoa na vifaa vingine vya kujikinga.

Wataalam wa afya wanaonekana wakiwa katika chumba cha upasuaji, wakifanya utaratibu. Daktari mmoja anaonekana akifanya kazi kwa umakini, huku mwingine akiwa nyuma, wote wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa.

Barabara imefurika maji ya mvua, na magari kadhaa ikiwemo bajaji na gari dogo yanapitia kwenye maji hayo.

Daktari aliyevalia nguo ya samawati na barakoa, anamtibu mgojwa aliyelala kwenye meza, huku nesi aliyevalia nguo nyeupe akimmulikia.

Daktari wa meno anaonekanaa akiwa amevalia nguo za kazi na miwani maalum, akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno.

Tangazo la Daktari wa kienyeji, Daktari Kalanzinga linaonekana likitangaza huduma zake kama mganga mwenye nguvu, huduma hio zinajumuisha dawa za mapenzi, ilizi za mapenzi na ilizi za mvuto.

Wazima moto wawili wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga wanajitahidi kudhibiti moto mkubwa unaowaka katika eneo la nyasi ndefu.

Mji unaonekana kuwa na mafuriko. Magari yanaonekana pia yakipita ndani ya maji hayo yakielekea maeneo tofauti.

Mwanamume anayeonekana kuwa daktari au mtaalamu wa afya amevaa barakoa na anachunguza sikio la mwanamke kwa kutumia kifaa cha kiafya.

Mafuriko yameingia ndani ya mkaazi ya watu. Wanawake wawili wanaonekana wakichota maji hayo kutumia mikebe na kuyamwaga nje.

Mganga wa jadi ameketi chini akifanya tambiko au utabiri. Amevalia nguo zenye michoro ya kiafrika na amezungukwa na vifaa vya kimila. Mikono yake inaonekana ikishika vitu mbalimbali vinavyotumika katika shughuli yake.

Mwanamke mmoja aliyevalia sare ya nesi, anaonekana akimhudumia mwanamke mwingine, labda akimchunguza au kumpa matibabu fulani. Wote wawili wanaonekana wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama kituo cha afya.

Mwanaume ameketi kwenye kiti huku akionekana akipokea huduma ya matibabu kutoka kwa mtalaamu wa afya aliyevaa koti nyeupe, labda akiwa katika kliniki au hosipitali.

Waziri wa afya amemtembelea mama mchanga hospitalini na amembebea zawadi mbalimbali ikiwemo nguo za watoto na blanketi akimwonyesha ukarimu na kumtia moyo katika kipindi hiki muhimu cha uzazi.

Mikono inasafishwa kwa sabuni ikiwa na povu jingi jeupe na viputo vidogovidogo vinavyoonekana wazi. Kuna unyevu na mwangaza unaoakisi kwenye povu hilo kuashiria usafi na utunzaji wa afya.

Daktari wa meno akiwa amevalia barakoa na glavu anamchunguza mgonjwa wake kinywani ambaye amelala kwenye kiti cha daktari wa meno.

Mtu aliyevalia suti ya kujikinga na maski ya gesi anabeba mikebe miwili ya plastiki. Mmoja wa kahawia na mwingine wa samawati, iliyo na alama za funvu na mifupa zinazoashiria hatari za kemikali.

Daktari wa masikio anamchunguza mgonjwa kwa kutumia sthetoscopu . Mtaalamu huyo anaangalia ndani ya sikio la mwanamke, huenda akifanya uchunguzi wa afya ya masikio.

Kwenye usuli mwekundu kuna pakiti ya vidonge vya manjano, kipima joto na mioyo mitatu miekundu. Vidonge vimepangwa kwenye pakiti yenye nafasi kumi.

Mwanaume anaonekana akimsaidia mtu mwingine kufanya mazoezi ya mguu au kunyoosha mguu. Anaonekana kama mtalaamu wa tiba ya viungo, akimuhudumia mgonjwa aliyelala chini akishikilia mguu wa mgonjwa na kuunyanyua juu.

Gari la abiria aina ya basi, linaonekana likiwa limepata ajali. Gari hilo limeharibika kwa sana. Watu wamesimama kando ya gari hilo.

Mwanaume aliyevaa shati jekundu na suruali nyeusi anasafisha sakafu akitumia ufagio na ndoo nyekundu. Kwenye ukuta kuna michoro ya elimu kuhusu kunawa mikono na maji salama, ikionyesha umuhimu wa kunywa maji safi, yaliyotibiwa au kuchemshwa.

Mnara mrefu wa chuma unaobeba tanki kubwa la maji likiwa limejengwa juu ya muinuko na kuzungukwa na miti mirefu. Kuna ngazi imara iliyoshikiliwa kwenye mnara huo ikielekea juu kwenye tanki na watu wawili wanaonekana wakifanya kazi kwenye miundo hio ya chuma.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wamevalia barakoa kwa fulana za njano wanatumia kituo cha kunawia mikono chenye mabomba kadhaa . Wananawa mikono kwa uangalifu wakitumia maji na sabuni zilizoonekana juu ya kituo hicho.

Mazingira haya yanaonyesha chumba cha wagonjwa mahututi, ambapo muuguzi aliyevaa barakoa na mavazi ya kinga, anamsaidia mgonjwa aliyelala kitandani. Mgonjwa huyo amevaa kofia ya samawati na kinyago cha oksijeni , kinachounganishwa na mashine ya kupumulia, kuashiria hali yake ya kiafya inahitaji msaada wa kupumua.

Mwanamke mwenye tabasamu pana aliyenyolewa nywele zote anatabasamu akionyesha dole gumba juu ishara ya kuridhika. Amevalia sweater ya rangi ya njano na ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno.

Daktari wa meno anachunguza kinywa cha mgonjwa wake akitumia vifaa vya meno na amevaa glavu na barakoa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akiwa amefunikwa na blanketi ya waridi.

Jengo lililoporomoka linaonekana likiwa limejaa vifusi na tinga tinga huku maafisa wawili wakiangalia eneo la tukio.

Watu kadhaa wanashiriki katika shughuli za usafi au udhibiti wa taka wakikusanya na kuondoa rundo la takataka mahali palipo wazi kukiwa na majengo na uuzio nyuma yao.

Mama aliyejifungua amemshika mtoto mchanga mkononi. Mama huyu anaonekana kuwa katika mazingira ya hospitali.

Daktari aliyeshika sindano mkononi anaonekana akitaka kumpa mtoto mchanga chanjo. Mtoto huyo ameshikwa na mama yake.

Hii ni chupa ya chanjo, chupa hii ndogo ya kioo ina kiasi cha milimita ishirini ya chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella .

Daktari aliyevaa koti jeupe na barakoa anamchoma sindano mgonjwa. Mgonjwa ameketi na amevaa kofia na shati la mirabamiraba. Tukio hili linaashiria utoaji wa huduma ya matibabu au chanjo.

Mwanamke mmoja anaonekana akimhudumia mjamzito, huenda akimchunguza tumbo. Watu wengine wamesima nyuma wakishuhudia tukio hili. Huku mazingira yakionyesha kuwa ni nje au katika eneo la makazi.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa amefunikwa shuka jeupe . Mtaalamu wa afya aliyevaa kofia ya samawati na barakoa anasimama karibu na kitanda akishugulikia vifaa vya matibabu.

Daktari aliyevaa miwani na koti jeupe anaoenakana akimchunguza mtoto msichana aliyeketi juu ya meza.

Watu wawili wakiwa wamevalia suti za kujikinga. Wanapuliza dawa ndani ya chumba, wakionekana kufanya usafi wa kina.

Mkutano wa daktari na mgonjwa unaendelea. Daktari aliyevaa barakoa na sare nyeupe ameketi nyuma ya meza, akionekana kumsikiliza mgonjwa aliyeketi mbele yake.

Mwanamke mmoja anaoenakana akimchanja mtoto aliyebebwa na mama yake. Kando kuna mwanamume aliyevaa suti na barakoa nyeupe.

Mwanamke aliyevaa barakoa anachanjwa sindano mkononi na mtu mwingine, huku kukiwa na sanduku la chanjo pembeni.

Mwanamume mzee aliyevaa barakoa ya samawati na shati la rangi nyingi anaonekana akipokea chanjo begani kutoka kwa mhudumu wa afya ambaye pia amevaa barakoa.

Vyombo na vitu mbalimbali vinavyotumika katika shughuli za kijadi zinaonekana, vitu hivi ni kama vile mitungi yenye unga, chupa na vitu vingine vya asili vinavyofanana na mimea au viungo.

Huu ni mchakato wa chanjo, ambapo mkono wa mtu mzima unaonekana ukitumia kitu kinachofanana na kalamu au chombo kuashiria kwenye mkono wa mtoto.

Mwanamke aliyevalia miwani na barakoa anaonekana akidungwa sindano kwenye mkono wake na daktari aliyevalia nguo ya samawati.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga akipuliza dawa ya wadudu au magugu kwenye mimea shambani, anaonekana akifanya kazi ya kilimo labda akilinda mazao dhidi ya wadudu au magonjwa.

Mwanamke mtaalamu wa macho akiwa amevalia miwani na koti jeupe la maabara, anachunguza macho ya mtu mwingine kwa kutumia kifaa cha kupimia macho.

Daktari aliyevalia nguo ya samawati anaonekana akimpa chanjo mtoto mchanga, huku mama ya mtoto huyo akiwa amesimama kando yake.

Mtu amesimama katikati ya kundi kubwa la nzige wanaoruka juu ya mimea yenye majani mengi, labda akijaribu kuwafukuza, nzige hawa wanaonekana wengi sana wakijaza anga na mimea, jambo linaloashiria uvamizi mkubwa wa wadudu hawa hatari kwa mazao na malisho.

Huu ni mwonekano wa kituo cha kutibu wagonjwa kinachoonekana kama hospitali ya muda au kituo cha kutengwa kilichowekwa ndani ya hema kubwa. Ndani yake kuna vitanda vingi vilivyopangwa baadhi vikiwa na wagonjwa waliolala.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia suti za kujikinga na kemikali au vitu hatari wanashughulikia chombo chenye alama ya hatari ya kibayolojia.

Watu wanne wamevaa barakoa wamesimama nje, huku mmoja akiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono chenye chombo cha samawati, mazingira yanaonyesha mimea na udongo.

Jengo dogo linaonekana likiwa na maduka ya huduma ya maji. Watu wawili wapo mbele ya jengo hilo, mmoja akihudumia maji kwenye chombo cha manjano na mwingine akisimama karibu kuashiria shughuli ya biashara ya maji.

Hii ni chupa ya dawa ya chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella , chupa hii ina kifuniko cha rangi ya samawati.

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa katika kliniki, daktari amevaa koti jeupe, barakoa, glavu na kofia ya nywele, huku mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti cha meno na miwani ya kujikinga.

Kundi kubwa la nzige wanazunguka kichaka chenye majani mengi. Wadudu hao wamekusanyika kwa wingi angani karibu na mti huo.

Daktari aliyevalia nguo ya samawati na barakoa, anaonekana akimpa mtoto mchanga chanjo kwenye paja.

Mtu mmoja amesimama shambani, akitazama kundi kubwa la wadudu huenda nzige likiruka angani na kuzunguka kichaka kikubwa chenye majani makavu.

Mwanamume anaoenakana akipanga masanduku ya dawa za miti shamba kwenye rafu. Anatabasamu usoni na amevaa shati jeupe lenye miraba ya rangi kwenye mikono.

Mwanamke anaonekana akiwa ameketi kitandani hospitalini. Amembeba mtoto mchanga mkononi mwake, akimshika kwa upendo. Anaonekana amevaa nguo za hospitali na kuna vifaa vya matibabu kadhaa nyuma yake.

Chupa yenye kinywaji chekundu imesimama mbele ya maandhari ya kijani kibichi ikiwa na label ya kijani na zambarau yenye jina ya bidhaa.

Watu kadhaa waliovaa fulana zenye nembo wamesimama kwenye mkutano . Mwanamke mmoja anazungumza na kundi hilo huku wengine wakisikiliza kwa makini.

Jengo limeporomoka na watu wamekusanyika kwenye vifusi, baadhi yao wakiwa kwenye juu ya mabaki ya jengo lililo bomoka, huku wengine wakiwa chini wakifanya shughuli za uokoaji.

Mtu aliyevaa vazi la kujikinga na kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni anatembea akitoa moshi mwingi wa kemikali labda kwa ajili ya kuua mbu au kufanya usafi.

Mwanamke aliyevalia kofia ya samawati, anaonekana akimnywesha mtoto mdogo dawa, kando yake kuna mama aliyevalia nguo nyekundu, huku akiwa amembeba mtoto.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanamhudumia mgonjwa kwenye kiti cha meno. Daktari anaonekana akifanya matibabu mdomoni mwa mgonjwa, huku msaidizi akitoa usaidizi.

Watu kadhaa waliovaa sare na kofia za samawati wamekusanyika nje ya jengo, wakishiriki katika shughuli inayoonekana kuwa ya kijamii au kujitolea.

Hali ya wodi ya hospitali imeonyeshwa, wagonjwa wakiwa wamelala kwenye vitanda na dripu zikiwa zimetundikwa, wauguzi wanaonekana wakihudumia wagonjwa na mazingira yanaashiria eneo la matibabu.

Mwanasayansi akiwa amevaa koti nyeupe la maabara na glavu za samawati anachunguza sampuli katika maabara, anaonekana akishughulika na mirija ya majaribio na sahani za petri .

Meza imejaa mizizi na mimea mingine ambayo inaonekana kuwa dawa za asili, labda zinazouzwa sokoni.

Huyu ni mpokezi wa kituo cha matibabu ya meno. Eneo hili linaonyesha kaunta ya mapokezi, juu ya kaunta kuna televisheni.

Daktari aliyevalia nguo ya manjano anaonekana akimpa chanjo mtoto mchanga aliyeshikwa na mama yake.

Huu ni mradi wa vyoo vya shule ya upili kama inavyoonekana kwenye jengo, pia kuna sehemu ya kunawia mikono. Wanaume wawili wamesimama nje ya jengo hilo wakionekana kuzungumza.

Kuna mwanamke amevaa kilemba cha rangi ya dhahabu, na mwanamke mwingine amevaa nguo ya rangi ya samawati na nyeupe yenye maua, mwanamke aliyevaa nguo ya samawati na nyeupe anaonekana akimtibu mtoto wa huyo mwanamke mwingine .

Madaktari watatu wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa, wamesimama karibu na meza ya upasuaji wakifanya kazi kwa umakini, wanaonekana wakiwa katika chumba cha upasuaji na taa angavu likimulika eneo la kazi.

Mazingira haya yanaonyesha shughuli za uokoaji au matibabu, labda zikihusisha Shirika la Msalaba Mwekundu au wahudumu wa afya, watu waliovalia sare nyekundu na nyeupe wanaonekana wakimhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye machela.

Mazingira yanaonyesha chumba cha hospitali chenye mgonjwa mmoja aliyelala kitandani na mwingine aliyeketi kando yake akionekana mwenye huzuni akiwa ameshika kichwa chake.

Mtu aliyelala chali juu ya kitanda chekundu cha uchunguzi amevaa barakoa. Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe anashika na kusaidia goti la mtu huyu ambalo limepinda.

Mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na miwani anashika chupa ya dawa au chanjo na sindano akionekana akijiandaa kwa ajili ya kudunga . Watu wengine wanaonekana nyuma wakiwa wamevalia barakoa pia.

Mama amemshika mtoto wake mchanga hospitalini akionyesha upendo na furaha tele, mtoto mchanga amelala kwa amani mikononi mwa mama yake akiwa amefunikwa vizuri.

Sanduku hili la dawa linaonekana kuwa na vidonge sita vilivyo pakwa filamu na dawa hii inafafanuliwa kama antibayotiki yenye wigo mpana.

Wafanyakazi wawili, wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na kemikali, wanashughulikia vifaa vya kuhifadhi kemikali katika mazingira ya kiwanda. Hii inaonyesha umuhimu wa usalama na afya kazini, hasa katika sekta zinazohusika na kemikali hatari, ili kuzuia ajali na kulinda afya ya wafanyakazi na jamii.

Huu ni mkusanyiko wa chupa nne za virutubisho vya vitamini, zikiwa zimepangwa kwa safu mlalo kwenye sehemu yenye rangi ya samawati hafifu.

Mwanamke aliyevaa nguo za hospitali ameketi kando ya mwanamume aliyemshikilia mtoto mchanga aliyevikwa blanketi nyekundu na kofia ya Santa hospitalini.

Mkulima anayunyuzia dawa shambani, akitumia kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni na mkono mrefu wa kunyunyuzia katika shamba la mpunga. Amevalia kofia na barakoa ya kujikinga.

Huu ni upokezi wa kliniki ya meno ambapo mwanamke anatabasamu akiwa amekaa nyuma ya dawati la mapokezi. Dawati hilo lina vifaa mbalimbali na alama za biashara. Saa ya ukutani pia inaonekana juu kushoto mwa picha.

Mtaalamu wa meno anamtibu mgonjwa wake akitumia vifaa vya kisasa vya meno . Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akivalia shati la miraba huku daktari amevaa kanzu nyeupe na barakoa.

Huu ni mkusanyiko wa vyombo vya asili na vitu vya kitamaduni, ikiwemo sufuria za udongo zilizopangwa, shanga na vitu vingine vinavyofanana na vyombo vya sherehe au matumizi ya jadi.

Daktari wa meno akiwa amevalia kofia ya samawati, barakoa na miwani maalum. Anaonekana akimhudumia mgonjwa aliyelala chini. Mgonjwa ana miwani miekundu ya kujikinga machoni.

Mtaalamu aliyevalia suti ya kujikinga na hatari anachukua sampuli kutoka kwa ngombe labda kwa ajili ya uchunguzi wa magonjwa au afya ya mifugo.

Daktari wa meno anamchunguza mgonjwa wake kinywani akitumia vifaa vya meno, mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno huku daktari amevaa koti jeupe, miwani na barakoa akimhudumia kwa uangalifu.

Jengo kubwa linaonekana likiwa limeporomoka . Maafisa wa usalama waliovalia kofia za kijani wanaonekana wakifanya kazi.

Viongozi kadhaa na wananchi wamekusanyika karibu na eneo la mradi wa usambazaji wa maji safi huku viombo vya manjano vya kuhifadhi maji vikionekana mbele.

Mwanamume mmoja anabeba mwingine mgongoni mwake wakivuka mto kwa uangalifu. Wanaonekana wakipitia maji yenye kina kifupi, huku mazingira yakionyesha ukingo wa mto wenye udongo mwekundu na mimea.

Hii ni taswira inayoonyesha bidhaa za tiba, zikiwemo sabuni na mafuta, katikati kuna murundiko wa sabuni mbili zenye label nyekundu na nyeupe zinazosomeka.

Mwanasayansi amevaa barakoa na koti la maabara akifanya utafiti ndani ya chumba salama cha maabara huku akishika vifaa vya kupimia sampuli.

Watu kadha wanaonekana wakifanya kazi ya uokoaji katikati ya vifusi vya jengo lililoporomoka. Baadhi yao wamevaa sare za rangi ya samawati na kofia ngumu za usalama, wakichimba na kuondoa uchafu.

Huu ni muonekano wa kliniki ya meno ambapo wataalamu wa afya ya kinywa na meno wanatoa huduma kwa mgonjwa, wataalamu hao wamevaa mavazi maalum ya kinga ikiwemo; barakoa, miwani ya kujikinga na kofia za upasuaji.

Mkulima ananyunyuzia dawa mimea shambani akitumia kifaa cha kunyunyuzia mgongoni, ukungu wa dawa unaonekana ukienea kwenye safu za mimea.

Huu ni mkusanyiko wa vifaa vya matibabu vilivyowekwa kwenye sehemu ya samawati. Kuna sindano yenye ncha ya kijani, chupa mbili dogo za dawa na ampuli ndefu ya kioo.

Wataalamu kadhaa waliovalia mavazi maaulum ya kujikinga wanashughulikia eneo la ndani. Mmoja wao akitumia kifaa cha kunyunyuzia dawa kwenye kitu kinachofanana na mweli iliyolala kitandani.

Muuguzaji anambeba mtoto mchanga hospitalini akionyesha uangalifu na upendo kwa kiumbe huyu mdogo. Amevalia sare ya samawati na glavu nyeupe akishikilia mtoto aliyefunikwa kwa uangalifu mkubwa.

Mwanamume aliyevalia barakoa na nguo samawati anampa huduma mtu aliyeketi kwenye kiti.

Wauguzi wawili wanahudumia watoto wachanga katika wodi ya watoto njiti hospitalini. Mmoja anasimama karibu na kitanda cha mtoto akionekana akimshughulikia huku mwingine akisimama karibu na mashine ya kusaidia kupumua.

Mwanamke aliye valia barakoa na nguo zinazofanana na sare ya afya, anaandika kitu huku mtoto mdogo akiwa amesimama. Vifaa vya matibabu vinaonekana mezani karibu nao.

Huu ni mkusanyiko wa vibuyu vilivyopambwa, vingine vikiwa vimefungwa kamba na vingine vikiwa na shanga za kijani, baadhi ya vibuyu vinaonekana kuwa na vifuniko au vimefungiwa vitu ndani.

Mtaalamu anachunguza mitungi ya oksijeni katika kiwanda cha hewa tele huko Nairobi Kenya. Anaonekana akiwa amevaa barakoa na kofia ngumu ya usalama akishika chupa ndogo na kuangalia mitungi mikubwa ya oksijeni iliyopangwa.

Mtaalamu wa afya anaonekana akiuchunguza mdomo wa mwanamke, labda akifanya uchunguzi wa meno au kinywa. Mtaalamu huyo amevaa barakoa na glavu akionyesha tahadhari za usalama na usafi wakati wa kutoa huduma za afya.

Mwanamume amelala kwenye kiti cha daktari wa meno huku daktari mmoja ana mhudumia kinywani mwake . Daktari mwingine amesimama karibu akionyesha ishara ya vizuri kwa kidole gumba.